Wanawake wawili wanachuana vikali, wakigombea mpira wakati wa mchezo wa mpira wa kikapu. Wote wamevaa mavazi ya michezo, wakiruka juu kwa nguvu mikono yao ikiwa imeinuliwa kuelekea mpira.

Wachezaji waraga wamesimama kwa furaha wakibeba kombe juu kwa pamoja wakisherehekea ushindi wao. Baadhi wanatabasamu wengine wakipiga kelele za shangwe wakiwa wamezunguka kombe hilo kwa mbwembwe.

Wachezaji wa mpira wa miguu, wanafanya mazoezi ya joto kabla ya mechi kuanza, wakikimbia kwa mwendo wa taratibu kuonyesha viungo na kufanya mazoezi ya mpira kwa kichwa.

Eneo la umma lililofanana na jengo la serikali, lina watu walioketi kwenye benchi wakisubiri huduma mbalimbali. Afisa wa polisi anatembea eneo hilo akifanya doria.

Rais wa zamani Uhuru Kenyatta, amevalia jaketi lenye nembo ya chama, akionekana katika hali ya furaha na utulivu. Anashikana mikono na Millicent Omanga kwa salamu ya kawaida wakicheka.

Mechi ya soka inaendelea kati ya wanaume na mpira wa kona unaonekana kuwa unachezwa. Hali ni ya tahadhari na msisimko mkubwa ikionyesha hatua muhimu katika mchezo.

Timu ya wanawake ya soka ya chapadimba imesimama kwa mkao rasmi kupiga picha kwenye uwanja wa michezo .Wachezaji wamevaa jezi zao za mechi.

Huduma za cheti cha tabia njema kutoka DCI, zinahusisha ukaguzi wa historia ya uhalifu wa mtu, ili kudhibitisha usafi wa rekodi zake. Hawa wanapeana huduma hii kwa wananchi.

Vitambulisho vya taifa, vimewekwa kwa mafungu na kufungwa kwa mpira wa lasti, bila bahasha yoyote. Vimepangwa kwa wingi kwenye uso mmoja, vikionekana kuwa bado havijachukuliwa na wamiliki wake.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wako uwanjani wakicheza kwa kasi na ustadi. Mmoja wao anaonekana akidribble mpira huku wengine wakijaribu kumzuia.

Wanaume wanacheza mpira wa miguu uwanjani huku watazamaji wakifuatilia mchezo kutoka majukwani. Mashabiki wanashangilia na kuunga mkono timu zao.

Wanariadha watatu wa Kenya wamesimama kwa pamoja kupiga picha baada ya ushindi katika mashindano ya riadha. Wanaonekana wakiwa na furaha na fahari ya kupeperusha bendera ya taifa.

Muuzaji wa vitafunwa vya haraka amesimama chini ya mwavuli ,uliotolewa na Millicent Omanga akihudumu kwa wateja katika eneo la wazi .

Watu waliovaa mavazi ya timu au rangi za klabu wanashangilia kwa nguvu ndani ya uwanja wa michezo. Baadhi wamesimama wengine wakipiga makofi na kuruka juu wakiinua mikono kwa furaha.

Mashabiki wa Gor mahia wamesimama kwa pamoja wakipiga picha huku wakiwa wamebeba midundo , vuvuzela , nyundo ya plastiki na vifaa vingine vya kushangilia .

Hati za kusafiria zimewekwa ndani ya kisanduku kilichofunguliwa zikiwa zimepangwa kwa uangalifu . Kisanduku hicho kinaonekana kuwa cha kuhifadhi nyaraka muhimu.

Wachezaji wa kandanda wamesimama uwanjani kwa picha ya pamoja kabla ya mechi. Wamevaa jezi zao rasmi za timu wakipanga safu, nyuso zao zinaonyesha ari na umoja.

Hii ni picha ya pamoja ya wafanyakazi wa huduma Kenya, wakiwa nje ya majengo ya ofisi yao. Wamesimama kwa mpangilio mzuri, wengi wao wakitabasamu kwa furaha. Ishara ya mshikamano na ari ya kazi. Huenda walikuwa wamemaliza kikao cha kazi, mafunzo au shughuli maalum, na wakachukua fursa hii kuhifadhi kumbukumbu ya siku hiyo.

Huduma za usajili wa police abstract na upatikanaji wa cheti cha tabia njema, DCI certificate of good conduct , zinatolewa kwa wananchi wanaohitaji nyaraka hizi kwa mathumuni ya kisheria au ajira.

Hapa kuna mfano wa tangazo la Kiswahili kwa ajili ya Nairobi International Trade Fair, kumaanisha maonyesho ya biashara ya kimataifa Nairobi.

Hapa tunaona rais William Ruto akiapishwa rasmi, huku mama wa taifa Recho Ruto ameshika bibilia, wakili maalum anampa kiapo cha uongozi kwa niaba ya taifa.

Wasichana wachache wanaonekana wakicheza mpira wa kikapu katika uwanja wa michezo. Wamevalia mavazi ya michezo wakishiriki kwa bidii, huku wengine wakiwashabiki.

Mheshimiwa Rachel Shebesh, anahamasisha amani kupitia tangazo lenye picha yake na ujumbe wa mshikamano. Ujumbe huu unalenga kuhimiza amani.

Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, anasajili alama zake za vidole katika Huduma centre . Usajili wa bayometria ni sehemu muhimu ya kuhifadhi taarifa sahihi za watu.

Ndoo ya plastiki ya kutupia taka yenye rangi ya cream imewekwa sakafuni kwa utulivu. Inaonekana kuwa safi na katika hali mzuri ikiwa haina kifuniko.

Wafanyikazi wa huduma Kenya, wanawahudumia wateja waliopanga foleni kwa huduma mbalimbali za serikali. Huduma hizi zinajumuisha upatikanaji wa vitambulisho, vyeti vya kuzaliwa, leseni na zingine.

Tanki la maji limeinuliwa juu na kushikiliwa kwa nguzo za chuma ili kuhakikisha maji yanatiririka kwa urahisi kwa njia ya muundo, muundo huu wa tanki hurahisisha usambazaji wa maji majumbani.

Viongozi wanasaini nyaraka katika kituo cha Huduma Kenya, kama sehemu ya kuidhinisha au kuzindua huduma muhimu za serikali. Hatua hii inaonyesha ushirikiano wa viongozi.

Wasichana hawa wanacheza mpira wa kikapu kwa ari na bidii uwanjani. Mmoja wao anaonekana akielekea kwa kikapu, huku mwingine akijaribu kuzuia mpira.

Wahudumu wa huduma number wanaandaa vifaa vya usajili kama vile kamera, mashine za kuchukua alama za vidole na fomu za taarifa za wananchi. Hatua hii ni sehemu ya maandalizi.